Bingwa wa Kenya Kimani anaongoza mashindano ya mbio za riadha, amevalia jezi yenye rangi za bendera ya Kenya akijuana na wanariadha wengine kutoka mataifa ya Brazil na yasiyojulikana. Wanaonekana wanakimbia kwa kasi kubwa. Wote wanakazana wakikimbia.

Runo la mafaili ya rangi tofauti yamewekwa kwenye rafu nyeupe. Faili za samawati, kijani, kibichi, na nyeusi zimepangwa kwa uangalivu. Mafaili hayo yanaonekana kutumiwa kuhifafhi hati na nyaraka mbali mbali.

Jengo la gorofa mbili inaonekana. Jengo hii ina paa ya rangi ya kahawia, kuta za kijivu na fremu za madirisha zenye rangi ya kijani. Mbele ya jengo kuna lawn pana iliyokatwa vizuri. Anga ya samawati yenye mawingu inaonekana.

Mwanamke mwanamichezo akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu anaonyesha furaha isiyo na kifani akishika bango la samawati lenye maandishi Paris 2024 Qualified . Anang'aa na tabasamu la ushindi huku nyuma yake kukiwa na maji yanayoelekea baharini.

Mwanaume huyu amesimama kwenye jukwaa la mbao akitumia kipasa sauti nyuma yake kuna bango kubwa lenye jina KISE Conference na kauli mbiu inazungumzia uwezeshaji na ushiriki wa watoto wenye ulemavu. Bango hii ina nembo za mashirika yanayoshirikiana ikiwemo KICD, UNICEF na Doctor of Hearing.

Jengo la ghorofa lina milango ya rangi nyekundu na kuta za mawe. Kila ghorofa lina barabara ndogo ya kutembea na vizuizi vya chuma. Njia ya vigae inaongoza hadi jengo hilo, na mimea midogo imepandwa kandokando.

Bango hili lina habari kuhusu uhifandhi wa maji, juu ya bango kuna maneno makubwa water is life maandishi mengine yanelezea vyanzo vya maji matumizi na jinsi ya kuhifadhi. Picha ndogo ndogo zinatumiwa kuonyesha jinsi ya kuhifadhi maji.

Meza imetandazwa na vifaa vya kompyuta viwili vilivyotayari kutumika kila tarakilishi ina skrini ya dell na kibodi, zikiwa zimetengwa na panya, katikati ya vifaa hivi vitabu na karatasi zenye michoro zimetawanyika, ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi inayoelekea kijani kibichi.

Mwanaume amevaa kofia akiwa anajiandaa kuogelea akiwa ndani ya mtungi mkono wake inashika ushukani wa mtumbwi wanaume wengine wamemsimamia wakiwa wamesimama kwenye maji ya mto wakimsaidia kuingia au kutoka kwenye mtumbwi.

Wachezaji wa timu wa mpira wa miguu ya Kenya wakiwa uwanjani wakitumia mikongojo, wamevaa jezi nyekundu zenye maandishi meupe ya Kenya kifuani na kaptura na soksi za rangi ya kijani.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akiwa amebeba vitabu. Amevaa shati la mistari na suruali ya bluu. Yupo sehemu ya ndani mwenye mwanga.

Ubao mweupe unaonyesha somo la lugha ya Kiswahili na Una tarehe ijumaa februari 2025 umeandikwa juu. Ubao Una swali herufi ndogo hutumika herufi ndogo za alfabeti linaorodheshwa zikiwa zimeandikwa Kwa mpangilio wa safu tatu.wa rangi ya chungwa umewekwa katika ya ubao.

Mlango wa darasa umebandikwa kibao cha kukaribisha mwalimu, kibao hicho kina ujumbe unaosomeka grade 1C na chini yake teacher Agnes welcome mlango wenyewe umetengenezwa kwa mbao zilizopakwa rangi nyekundu.

Sakafu ya marumaru imefika ukutani ambapo kuna ubao mrefu na mweupe unaopitia katikati. Kwenye ubao huu kuna soketi za umeme zilizopangwa vizuri ,juu ya ubao huo kuna ubao mwingine wa mbao ambao imeunganishwa Kwa njia maalum ukionyesha ufundo wa hali ya juu.

Waendeshaji wawili wa baiskeli wakiwa wamevaa mavazi meupe na meusi yenye alama za kenya wanaendesha baiskeli maalum yenye viti viwili kila mmoja wao amevaa kofia nyekundu ya kujikinga wakiendesha baiskeli hiyo wamejikita katika mbio wakionyesha ushirikiano, mazingira ya nyuma yao yana miti na mimea yakijani kibichi.

Ubao mweupe wa darasa una maandishi mbalimbali. Orodha ya majina imeandikwa kwa herufi ndogo . Chini kuna orodha nyingine ya vitu ikiwa na namba na majina. Kando na ubao upande wa kushoto kuna mlando wa mbao na ndoo ndogo ya waridi pamoja na ufagio uliowekwa kando.

Ubao mweupe umepabwa na maelezo mbalimbali yaliyoandikwa kwa mkono. Mada mbalimbali zimeandikwa kwa herufi kubwa na kuna orodha za majina na tarehe. Mbele ya ubao kuna sehemu ndogo ya chini iliyopambwa na mbao.

Watu saba wenye ulemavu wamekali viti vya wavye vya magurudumu. Wote wamevalia shati nyekundu zenye nembo ya Kenya. Wameketi katika duara wakitazama mbele na kutabasamu. Wamevalia viatu mekundu.

Eneo hili lina uwanja wa mechezo na bembea na mtelezo wa watoto. Nyuma ya uwanja huu kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na karibu na ukuta huo kuna jengo kubwa linaloendelea kujengwa. udongo unaonekana kuwa mkavu na nyasi zimekauka ishara kwamba mahali hapo hakutumiwi mara kwa mara.

Katika bustani nzuri ya watoto kuna vifaa vya kuchezea vilivyo na rangi maridadi, mitambo ya kutelezea inaonekana wazi, imewekwa chini ya mti mkubwa wenye majani mabichi, eneo hilo linaonekana kuwa salama na limezungukwa na ua na ukuta mrefu.

Jengo ndogo lenye michoro ya kupendeza ya Noah's Ark limechorwa kwenye ukuta wake wa nje, likiwa limezungukwa na bustani safi iliyotunzwa vizuri. Miti mikubwa yenye majani mabichi inaoenkana nyuma yake na njia ya matofali inaelekea mlangoni.

Sanduku hizi za kuhifadhi vitu vimejipanga vizuri, baadhi zimeandikwa nambari zikionyesha mpangilio wa mamliki, kila sanduku lina rangi tofauti baadhi zikiwa nyeusi, samawati na zingine za kijani au dhahabu zikipendekeza sehemu ya kuhifadhi.

Baiskeli ya kisasa yenye rangi ya kijani kimbichi nyembamba imesukumwa kwa kasi na muendesha baiskeli. Muendeshaji amevalia mavazi maalum ya michezo, kofia ya kinga na miwani ya jua. Anaoekana akiwa katika hali ya ushidani au mazoezi makali. Barabara ni ya lami na pande zake kuna mimea mingi na miti.

Jina la kitabu ni Longhorn Methode de Francais na limekusudiwa wanafunzi wa darasa la nne. Jalada la kitabu lina picha ya watoto watatu wakicheza mchezo wa kuruka kamba. Watoto wawili wamevalia mavazi ya samawati na mwingine amevalia vazi la zambarau, wakishikilia kamba na mtoto wa tatu aliyevaa shati ya bluu na kaptula ya njano anaruka juu.

Katika chumba hiki mipango ya viti na meza imeandaliwa. Viti vyeupe vimepangwa kando na meza ndefu zikiwa tayari kwa mkutano au chakula. Sanduku la kuzima moto lenye rangi nyekundu linaonekana likining'inia kwenye ukuta wa rangi ya dhahabu. Sakafu ina vigae vya rangi mbili tofauti na mlango unaonekana mbali.

Mlango ambao una paneli zilizochongwa kwa ustadi. Juu ya mlango, kuna kibao kidogo chenye maneno Form One R . Mshiko kwa mlango wa chuma ung'aao upo upande wa kushoto. Rangi ya mlango inaonyesha umri huku, ikionekana imechakaa kidogo.

Mwanamichezo Hassia Suluhu Mohammed ameketi kwenye kiti akitabasamu kwa furaha, ameweka magoti ya bandia na amevalia viatu vyeusi na nguo nyekundu na nyeusi, kando yake kuna fimbo ya kutembea, bango linaonekana chini yake, likielezea taarifa zake binafsi.

Mashindano ya riadha yamefanyika ambapo mwanariadhaa mwenye kitambaa cheupe machoni amelala chini huku mwanariadha mwenzake akimsaidia, nyuma yao kuna ubao wa matangazo unaoonyesha alama mbalimbali.

Timu ya soka ya walemavu nchini Kenya imepiga picha ya pamoja kwenye uwanja wa michezo. Wachezaji wote wamevaa jezi zenye rangi nyeusi, nyekundu , na kijani zinazowakilisha bendera ya taifa. Wameshika fimbo zao za kutembea wakiwa wamesimama kwa kujiamini na matumaini makubwa.

Mwanamke mwanariadha kutoka Kenya amevaa jezi ya timu ya taifa akijitayarisha kucheza mpira uwanjani. Anatumia msaada wa fimbo maalum huku akiwa na mguu mmoja. Uwanja unaonekana vizuri na nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji.

Ishara ya kuelekeza inaonekana imebandikwa kwenye nguzo. Juu ya ishara hiyo maneno high school yametambulika. Na chini yake kuna mshale mkubwa wa kijani unayoelekea kushoto. Chini ya mshale kuna neno office . Ishara inaashiria mwelekeo wa kwenda shule ya upili na ofisi. Nyuma ya nguzo kuna bustani au eneo la kijani kibichi lenye majani yaliyenyolewa.

Hapa kuna somo la kiswahili kuhusu matumizi ya hiki na hivi. Kwenye upande wa kushoto mwanaume ameshika kitabu kimoja na maelezo yanayosema hiki ni kitabu. Chini yake mvulana ameshika kiatu kimoja na maelezo yanayosema hiki ni kiatu. Upande wa kulia mwanaume huyo ameshika vitabu viwili na maelezo yanasema hivi ni vitabu. Chini ya hapo mvulana ameshika viatu viwili na maelezo yanasema hivi ni viatu.

Umati wa watu umeshika hundi kubwa. Wote wamevalia sweta ambazo zinafanana. Wamesimama nyuma ya hundi hiyo wakitabasamu. Mmoja wao ameketi kwa kiti cha magurudumu. Bango lenye nembo ya Champions of Chairs linaonekana nyuma yao.

Mwanaume mmoja amevalia suti ya samawati na tai ya zambarao akihutubia hadhira anashika kipaza sauti kwa mkono moja huku mkononi mwingine ameshika karatasi, amesimama mbele ya bango lenye nembo na maandishi ya taasisi ya elimu maalum ya Kenya.

Shughuli za masomo zinafanyika na baadhi ya kazi za hisabati zinakamilishwa. Maswali ya kujumulisha au kutoa yamejibiwa na majibu sahihi yametiwa alama ya vema kwa kalamu nyekundu.

Wanamichezo wawili wanashiriki katika michezo ya kundondi ndani ya ukumbi. Mwanamume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anapiga konde nziti kwenye mfuko wa mazoezi. Mwenzake ambaye amesimama anautegemeza mfuko huo kwa mikono yake ili kumwezesha mwanamichezo huyo kuendelea na mazoezi.

Jengo la ghorofa lina milango ya rangi nyekundu na varanda za chuma. Kuna ngazi za mawe katikati zikizungukwa na mimea yenye maua ya waridi. Bustani ndogo ya kijani ipo mbele ya jengo.

Madawati haya vya mbao na viti vyao vya chuma vimeunganishwa pamoja na njia isiyo ya kawaida sakafu ya vigae vya rangi ya udongo na mbao mweupe, na ukutani vinaashiria mazingira haya ni ya darasani baadhi ya meza hizo zina alama ya matumiz ikuonyesha vimetumika kwa miaka mingi.

Eneo hili linaonyesha uwanja wa michezo na ndani yake kuna wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu wachezaji wote wanatumia fimbo ya kusaidia kutembea mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani suruali fupi nyeupe na anatumia fimbo mbili, mchezaji wa pili amevaa jezi nyekundu na suruali fupi nyeupe na anatumia fimbo moja huku akiuonyesha uhodari wa kucheza mpira.

Kiti maalum cha darasani kimetengenezwa kwa muundo wa chuma kikiwa na sehemu ya kukalia na sehemu ya kuekemea iliyotengenezwa kwa mbao. Upande wake kuna meza ndogo ya kuandikia na chini ya kiti kuna kikapu cha kuwekea vitabu na vifaa vingine. Sakafu ya darasa imefunikwa kwa vikae vya rangi ya kahawia.